Majukwaa ya kidijitali ni mfumo inayotumia intaneti na teknolojia kama simu au kompyuta kufundisha na kujifunza bila kuwa darasani. Kwa mfano Google Darasa, ambapo wanafunzi hupata masomo, video na mazoezi mtandaoni na walimu wanaweza kufundisha na kutahini wanafunzi popte walipo.

Mifumo ya kidijitali, ni majikwaa yanayotumia teknolojia kama kompyuta na intaneti kufundisha na kujifunza mtandaoni. Kama vile unaonyeshwa kompyuta ndogo, vitabu na kofia ya graduation ikimaanisha elimu imeweza kupatikana bila kuwa darasani kupitia mtandao.

Majukwa ya kidijitali. Ni mfumo inayotumia teknolojia kufundisha na kujifunza mtandaoni badala ya darasa la kawaida. Hii inajumuisha tovuti, programu na mtandao kama swahili pod, ambazo wanafunzi wanaweza kujifunza kwa njia ya video, mazoea na mijadala.

Majukwaa ya kidijitali ni mifumo ya mtandao inayotumia kufundisha na kujifunza kupitia intaneti kama vile majukwaa haya yanatoa masomo kwa njia ya video, mazoea ya mtandao, dhana za kujadiliana na michezo ya kujifunza. Hivyo huruhusu wanafunzi kujifunza kwa kasi yao na mahali popote.

Hifadhi ya kiteknolojia. Hapa tunaona kuna mwanafunzi ambaye anatumia rununu ya mkono akiweza kufuata maagizo ambayo anafunzwa kutokana na mwalimu ambaye ako kwenye rununu ile.

Majukwaa ya kidijitali ni mfumo wa mtandao unaowezesha kujifunza bila kuwa darasani, kama inavyonekana. Unaweza kupata masomo ya video, kuwasiliana na mwalimu, kufanya mazoezi na kupata vyeti baada ya kumaliza kozi.

Madarasa ya kidijitali ya kujifunza mtandaoni. Ni mfumo inayotumia intaneti kufundisha na kujifunza. Hizi hujumuisha mafunzo kwa njia ya video, mazoea ya mtandao na zana za kujadiliana kama vile swahili pod zinasaidia wanafunzi kujifunza kwa urahisi popote walipo kwa kasi ya wenyewe.

Kuna aina ya wasichana wawili ukiangalia vyema wanatumia kifaa ambacho kinaweza kuwa ni rununu, kwa kuwa wanaweza kuwa wanacheza aina ya michezo tofauti tofauti na rununu ile ama, wanaeza kuwa wanafanya utafiti tofauti kwa kuwa pia inaweza semekana wako kwenye darasa wanafanya utafiti.

Majukwaa ya kidijitali. Ni mfumo wa mtandaoni inayowezesha wanafunzi kujifunza kupitia kompyuta au simu, popote walipo. Kama vile twaweza kuona mwanafunzi akijifunza kwa kutumia kompyuta ndogo, na mwalimu akiwa upande mwingine wa mtandao, mfano wa darasa la mtandaoni.

Shule ya kiteknolojia. Humu ndani kuna mwanadada ambaye anatumia kompyuta ya mkono akiweza kusikiliza na simu za masikio baadhi ya vitu ambazo anafanya.

Mifumo ya kidijitali, ni majukwaa yanayotumia teknolojia kufundisha na kujifunza mtandaoni badala ya darasa la kawaida. Faida zake ni urahisi wa kupata masomo popote ulipo, uwepo wa maudhui mengi na uwezo wa kujifunza kwa kasi yako mwenyewe.

Majukwaa ya kidijitali. Ni mifimu inayotumiwa kujifunza kupitia mtandao kwa kutumia vifaa kama kompyuta, na simu. Kama vile tunaweza kuonyeshwa kijana akishiriki darasa la mtandao, na wanafunzi wengine kupitia video, mfano wa majukwaa kama Google classroom .

Majukwaa ya kidijitali ni mifumo inayotumiwa kujifunza kupitia mtandao au vifaa vya kieletronikia kama kompyuta na simu .Kuna vile tunaeza kumwona mwanafunzi akitumia kompyuta ndogo kujifunza mtandaoni mfano wa kidijitali ambao masomo hufanyika bila kuwa darasani.

Digital platforms are systems used for teached and learning via the internet using a laptop, phone or tablet, such as when we see students learning together using laptops, a good example of using digital platforms.

Majukwa ya kidijitali ni mifimu ya mtandao inayohusu kujifunza kupitia kompyuta au simu popote ulipo kama vile tunavyo weza kuona mtu akitumia ndogo yenye maandishi kidijitali ikiwakilisha masomo yaliyotolewa kupitia mtandao bila kuhitaji kuwa darasani.

Majukwaa ya kidijitali. Ni mfumo inatumiwa kujifunza na kufundisha kupitia mtandao kama vile kompyuta au simu, kama vile tunaweza kuona mwalimu akifunza wanafunzi akitumia kompyuta na intaneti kujifunza.

Majukwaa ya kidijitali ni mfumo inayotumia intaneti na teknolojia kufundisha na kujifunza bila kuwa kwa darasa kama vile twaweza kuona mzee huyu na msichana huyo wakiweza kujifunza kwa kutumia tableti.

Majukwaa ya kidijitali. Ni mfumo inayotoa intaneti, kufundisha na kujifunza kama vile dudemi na kosera. Haya majukwaa hutoa masomo kupitia video, mazoea mtandao na zana za kujadiliana na unaweza kujifunza kwa kasi yako mwenyewe. Pia yaongeza motisha ya kutumia michezo, mazoea ya kusikiliza na vipengele vya utamaduni.

Kama unavyoona, ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya kukalia, mfano wa miundoo mbinu ya elimu kama madarsa, kumbi za mihadhara au ukumbi wa mikutano unaotumiwa na wanafunzi kwa shuguli za masomo na matukio maalum.

Miundombinu na vifaa vya elimu, ni vitu na majengo vinavyotumika kufundisha na kujifunza kama vile madarasa, maktaba na kadhalika, kama vile tunaweza kuona chumba cha bweni au darasa lenye meza, kiti, kabati na vifaa vingine muhimu kwa mazingira bora ya kusomea na kuishi shuleni.

Miundombinu na vifaa vya elimu. Ni vitu vinavyosaidia wanafunzi na walimu kujifunza vizuri shuleni, kama vile tunaweza kuona basi la shule ambalo ni muhimu kwa kusafirisha wanafunzi kuenda na kurudi shuleni au kwenye ziara za masomo.

Miundombinu na vifaa vya elimu. Ni pamoja na madarasa, maktaba, maabara, mabweni, vyoo na maeneo ya michezo vinavyowezesha wanafunzi kujifunza vizuri. Miundombinu bora huongeza ubora wa elimu na huhakikisha wanafunzi wote wanapata fursa sawa ya kujifunza.

Vifaa na miundombinu ya elimu ni vitu vya majengo vinavyotumika kusaidia kujifunza na kufundisha. Mfano ni maktaba, madarasa, maabara, madawati, vitabu na vifaa vya teknolojia kama vile komputa.

Miundombinu na vifaa vya elimu. Ni vitu na majengo yanayosaidia wanafunzi kujifunza vizuri shuleni, kama vile tunaweza kuonyeshwa vitanda vya ghorofa na dawati, mfano wa mabweni na sehemu ya kulalia kwa wanafunzi.

Tuko kwenye vifaa na miundo mbinu ya elimu kwa kuwa kuna baina ya wanafunzi wana ambao wamesimama kando la basi kwa kuwa wanafunzi hawa twaeza sema wametoka mashindano kwa kuwa wana taji ambazo wameziinua na wengi wao wana furaha.

Miundombinu na vifaa vya elimu ni vitu kama darasa, maktaba, maabara, mabweni, vyoo, maeneo ya michezo vinavyosaidia wanafunzi kujifunza vizuri kama inavyoonekana. Hii ni miundo bora, hujumuisha madarasa yenye mwangaza na hewa safi.

Miundombinu na vifaa vya elimu ni mambo muhimu yanayosaidia wanafunzi kujifunza vizuri kama inavyoonekana. Hii inajumuisha majengo ya shule, madarasa, maktaba, maabara, vyoo, vifaa vya kufundisha kama vitabu, kompyuta na maeneo ya michezo.

Miundo mbinu na vifaa vya elimu, ni vitu muhimu vinavyosaidia wanafunzi na walimu kujifunza vizuri kama vile twaweza kuonyeshwa darasa la kompyuta lenye vifaa vya kisasa. Mfano wa vifaa muhimu kama kompyuta, madawati na taa zinazowezesha elimu ya kisasa.

Miundombinu na vifaa vya elimu ni mambo yote yanayosaidia wanafunzi na walimu kujifunza vizuri shuleni kama vile twaweza kuonyeshwa wanafunzi wakicheza mpira wa rugby ikionyesha uwepo wa vijana na vifaa vya michezo kama sehemu ya miundombinu ya elimu.

Miundo mbinu ya elimu inayohusisha majengo ya darasa, mabweni, ofisi, maduka na maeneo mengi yanayosaidia mazingira bora ya kujifunza na kufundisha kama vile twaweza kuona jengo la shule, hosteli au darasa mfano wa majengo ya taasisi za elimu kama vyuo za shule.

Miundombinu na vifaa vya elimu. Ni mambo yote yanayosaidia shule kufanya kazi na wanafunzi kujifunza vizuri. Kama vile tunaweza kuona mabweni yenye vitanda vya ghorofa ambavyo ni sehemu ya malazi ya wanafunzi hasa katika shule za mabweni.

Miundo mbinu na ya vifaa vya elimu ni mambo muhimu yanayosaidia wanafunzi kujifunza vizuri kama inavyoonekana. Hii inajumuisha madarasa yenye nafasi na mwangaza mzuri.

Miundombinu na vifaa vya elimu. Ni vitu na majengo yanayotumiwa kuwezesha kujifunza na kufundisha shule. Kama vile tunaweza kuonyeshwa bweni na vitanda vya ghorofa ambavyo ni sehemu ya miundombinu ya shule kwa ajili ya malazi ya wanafunzi.

Vifaa na miundo mbinu ya elimu. Twaeza sema tuko kwenye bweni la shule na kwenye bweni hili kuna aina ya vitanda. Vitanda hivi vimeweza pia kutandikwa na zinapendeza.

Elimu ya mahitaji maalumu. Kwenye picha hili tunamwona dada na kijana. Mwanadada huyu anaonekana anamfunza kijana huyu kutengeneza kahawa.

Elimu maalumu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu. Mfumo wa elimu unaolenga kuwasaidia watoto wenye ulemavu au changamoto za kujifunza ili wapate elimu bora kama wengine. Kama vile tunaweza kuona mwalimu akifanya kazi na watoto mfano wa mazingira ya darasa la elimu maalumu. Ambalo kila mwanafunzi anapewa msaada kulingana na mahitaji yake.

Elimu mahitaji maalum. Hapa twaweza kuona kuna aina ya kijana ambae twaweza kuona hawezi kuona. Kwa kua twaweza sema ni kipofu, na ameweza kushika kitabu ambalo analisoma akitumia vidole. Humu ndani ako kwenye maktaba.

Elimu ya mahitaji maalum ni mfumo wa kuwafunza wanafunzi wenye ulemavu au changamoto za kujifunza kwa kutumia mbinu na vifaa maalum kama inavyoonekana. Mfano ni darasa na ina walimu waliobobea, wanafunzi wachache, vifaa kama picha, alama au vifaa vya sauti na mwanga kusaidia kuelewa masomo na mpango maalum wa elimu kwa kila mwanafunzi.

Elimu maalum ni mfumo wa kufundisha watoto wenye mahitaji maalum kama ulemavu wa akili, kusikia kuona au matatizo ya kujifunza. Inalenga kuwasaidia watoto hawa kupata elimu bora kwa kutumia mbinu na vifaa maalum kama walimu walio funzwa mtaala ulio badilishwa na huduma za ushauri au tiba.

Kuna aina ya mwanaume ambao kwa kuwa tunaweza sema ni mlemavu na ameweeza kukalia lile gari la walemavu kwa kuwa anatumia rununu na kakuwa ameshikilia kitabu. Mbele yake pia twazasema kuna meza na kuna aina tofauti ya vyombo ambavyo vimekelewa juu ya hilo meza. Humu nyuma kuna viti, maua na kunapendeza.

Elimu ya mahitaji maalum na mfumo wa kufundisha watoto wenye ulemavu au changamoto za kujifunza kwa kutumia mbinu na vifaa maalum. Kama inavyoonekana, mfano mzuri ni shule la Jakaranda Special School, Nairobi, inayowezesha watoto wenye usonji, ugumu wa kusikia, kuona, na ulemavu wa akili, kwa kutumia walimu waliobobea vifaa kama lugha ya alama, na programu maalum za kujifunza.

Elimu maalum ni mfumo wa elimu unaolenga kuwasaidia watoto wenye ulemavu au changamoto za kujifunza kama inavyoonekana. Shule hizi hutumia vifaa mbinu maalum kama alama za mkono, maandishi ya nukta nudi, walimu maalum na madarasa yaliyorekebishwa ila kila mtoto apate elimu bora kulingana na uwezo wake.